Daktari bingwa wa meno, akivalia barakoa, glavu na mavazi maalumu ya kitabibu, akitumia vifaa vya kitaalamu kutazama na kutibu meno ya mgonjwa, ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Usafi wa mazingira unaonyesha taswira ya huduma ya afya ya kisasa na yenye uangalifu.